Muonekano wa nguzo kubwa inayotumika kubeba nyaya zinazotumika kwa ajili ya usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa nguzo kubwa iliyotumika kubeba nyaya, zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme kwa watu mbalimbali.

Muonekano wakuta za jengo zenye mfumo maalumu wa fensi ya umeme, fensi inayotumia nishati ya umeme kwa ajili ya ulinzi na usalama wa jengo hilo, hii ikiashiria huduma za umeme zinaweza kutumika katika shughuli za ulinzi na usalama wa majengo.

Muonekano wa daraja linalotumika na watu kuvuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine, huku pembeni zikionekana nguzo mbili za umeme zinazotumika kubeba nyaya zinazosafirisha umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa nguzo kubwa ya umeme, iliyoundwa kwa kutumia zege ili kuweza kubeba nyaya mbalimbali, zitakazotumika kutoa huduma ya usafirishaji wa nishati ya umeme.

Muonekano wa nguzo mbili za umeme zinazotumika kubeba nyaya, zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa kituo cha uzalishaji wa huduma ya nishati ya umeme, unaojumuisha majengo pamoja na minara mbalimbali, ilnayotumika kwa ajili uzalishaji nausafirishaji wa nishati ya umeme.

Muonekano wa nguzo ya umeme iliyobeba nyaya mbalimbali, zinazotumika katika usafirishaji wa nishati ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa nguzo mbalimbali za umeme, zinazotumika kubeba nyaya za umeme zinazotumika kusafirisha nishati hiyo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mwonekano wa nguzo ndefu ya umeme, iliyobeba nyaya kadhaa zinazotumika kusafirisha umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Muonekano wa nguzo kadhaa, zinazotumika kubeba nyaya za umeme, zinazotumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka kwenye sehemu ya uzalishaji, kwenda kwenye maeneo ya viwanda pamoja na makazi ya watu.

Nguzo mbili zilizosimama imara, zinazoshikilia transifoma na nyaya mbalimbali, zinazotumika kutoa huduma ya umeme kwa kusafirisha umeme huo kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Barabara pamoja na magari na watembea kwa miguu, wakionekana kandokando ya barabara hiyo, yenye mataa pamoja na mabango yenye alama za barabarani, zinazotumika kuongoza magari pamoja na wapita njia wa barabara hiyo.

Mwonekano wa bango dogo la alama za barabarani, zinazotumika kuongoza wapita njia pamoja na madereva wa magari, ili kutunza usalama wakati wa matumizi ya barabara.

Muonekano wa mataa ya barabarani, yanayotumika kuongoza watumiaji wa barabara waendao kwa miguu pamoja na wanaotumia vyombo vya moto kama vile: pikipiki, magari na vinginevyo.

Muonekano wa mandhari ya jiji ukionyesha watu mbalimbali wakitumia barabara kutembea kwa miguu, ikijumuisha pia magari pamoja na vyombo vingine vya usafirishaji, vinavyoashiria kuendelea kwa shughuli za usafirishaji katika jiji hilo.

Dereva wa chombo cha usafiri aina ya bodaboda akipakia mzigo, wa mimea aina ya majani katika chombo chake, tayari kwa ajili ya kusafirisha kutoka shambani kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa watu mbalimbali wakiendelea na shughuli za utengenezaji wa barabara, barabara zitakazotumika kwa ajili ya usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa kifaa cha usafirishaji aina ya pikipiki, inayomilikiwa na kampuni ya a jumia kwa ajili ya kusafirisha bidhaa zao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Muonekano wa barabara inayojengwa ikijumuisha watu mbalimbali wanaoshiriki mchakato wa kutengeneza barabara, itakayotumika kwa ajili ya usafirishaji.

Vyombo mbalimbali vya ukusanyaji wa taka, vilivyo tayari kwa ajili ya kugaiwa kwa watu wanaohitaji vyombo hivyo, kwa ajili ya shughuli za usimamizi bora wa taka.

Watu wawili wakiendelea na shughuli ya upakiaji wa taka kwenye gari kubwa la kukusanyia taka. Hii ikionyesha au ikiashiria usimamizi mzuri wa taka ili kutunza mazingira.

Muonekano wa nje wa nyumba na sehemu ya wazi iliyotupwa taka za aina mbalimbali, ikiashiria usimamizi mbaya wa taka katika eneo la makazi ya watu.

Shughuli za ukusanyaji wa taka kutumia magari makubwa aina ya katapila, ukiendelea kufanywa katika dampo mojawapo la taka kama njia ya usimamizi mzuri wa taka.

Muonekano wa chombo kubwa cha kuhifadhia pamoja na kukusanyia taka, chenye rangi nyeusi na mfuniko mweusi, pamoja na mfuko mkavu uliopo ndani yake, hii ikiashiria usimamizi bora wa taka.

Watu mbalimbali pamoja na magari ya kukusanyia takawa yakiwa kwenye eneo la dampo tayari kwa kubeba taka kwa kuzihamisha kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hii ikiashiria usimamizi mzuri wa taka katika eneo hilo.

Wafanyakazi kadhaa wa mamlaka ya usimamizi wa taka, wakiendelea na shughuli za kukusanya taka kwenye mitaa mbalimbali ya makazi ya watu, ili kuhakikisha mazingira yanakuwa safi.

Muonekano wa watu mbalimbali wakionekana kukusanya taka kwenye eneo la dampo, kwa ajili ya kuzisafirisha taka hizo kwenye sehemu kuu maalumu ya mamlaka ya ukusanyaji taka kwa ajili ya mchakato unaofuata.

Gari kubwa la kisasa linalomilikiwa na mamlaka za ukusanyaji wa taka, katika shughuli za ukusanyaji wa taka likionekana kunyanyua mojawapo ya chombo cha kuzolea taka katika mitaa.

Muonekano wa mashine ya kisasa inayotumika kwenye tasnia ya taka ikiwa na taka kwa ajili ya kutunza mazingira.

Muonekano wa chombo maalumu cha kuhifadhia taka maarufu kama dastibini, kinachotumika kukusanyia au kubebea taka kavu, kama vile makaratasi na mifuko ya bidhaa mbalimbali.

Muonekano wa watu mbalimbali wakiendelea na shughuli za usafi, katika eneo la nje ya jengo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya usafi.

Wafanyakazi mbalimbali wa mamlaka ya usimamizi wa taka, wakiendelea na shughuli za upakiaji taka kwenye magari kutoka kwenye dampo.

Muonekano wa eneo la dampo, unaojumuisha watu mbalimbali; wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa taka, wakiendelea na shughuli ya upakiaji wa taka kwenye gari la kukusanya taka.

Watu mbalimbali wa kiume na wa kike, wakifanya usafi wa mazingira kwa kusugua sakafu kwa kutumia mafagio pamoja na maji.

Mwananchi mmoja wa kiume akionekana kuwasilisha taka kwenye maeneo yenye vyombo vya ukusanyaji wa taka, ili kuhakikisha mazingira yanabaki safi.

Mwonekano wa eneo la dampo, eneo lililotumika kwa ukusanyaji wa taka; eneo linalojumuisha magari manne yakubeba taka, na moja la kuchota pamoja na kupakia taka.

Wafakazi mbalimbali wa kukusanya taka

Muonekano wa taka mbalimbali, zilizofungashwa katika mifuko maalumu, ya ukusanyaji taka kwa ajili ya kusafirisha kwenye eneo la usimamizi wa taka ili kutunza mazingira.

Muonekano wa eneo maalum la kuhifadhia taka maarufu kama dampo, linalosimamiwa na mamlaka ya usimamizi wa taka kwa ajili ya kutunza mazingira.

Muonekano wa vyombo mbalimbali vya kukusanya taka, ukionesha vyombo mbalimbali vilivyojaa taka na ambavyo viko tayari kwa ajili ya ukusanyaji kutoka kwa mamlaka ya ukusanyaji wa taka.

Muonekano wa tangi kubwa la lita elfu tatu mpaka elfu tano, linalotumika kuhifadhia maji masafi ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora ya maji.